Mikononi ni sarafu ya pesa kutoka Kenya. Ina picha ya mwanzilishi wa nchi juu na ina dhamana ya shilingi elfu moja.